Kifaa hichi ambayo kinatumiwa kuweka dawa ina kifuniko na kando yake kuna vitu ambavyo vimewekwa. Kuna ingine nyeupe na ingine pia iko na kifuniko nyeupe. Vitu hivi viko na maandishi yake na inaonekana kuwa na dawa ndani.

Kundi la watu watano kwenye chumba ambazo wamevalia nguo za blue . Kichwani amevalia neti. Mdomoni amevalia balakoa. Mikononi wamevalia gloves . Mmoja ameketi. Wengine watatu wamesimama wakiangalia upande moja.

Watu wawili ambao wamekumbwa na mafuriko wako kwenye maji na nyumba ya mabati ambayo kuna viti vya plastiki na kwenye vijiti kuna manguo, kuna mitungi na beseni. Kuna nyumba ambayo iko na mabati ya bluu. Watu hawa wawili mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanamume.

Kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wamevalia sare, wengine wako juu ya mjengo ambao unaonekana kuwa umebomoka, wengine wamevalia sweta na wanaonekana kuwa katika harakati ya kuangalia au kubomoa nyumba hii, ambayo inaonekana kuwa ilikua kwa hali.

Watu wako kwenye foleni ndefu, wamebeba kitu kwenye mikono, kuna mitungi, kuna gari ambalo limebeba mizigo, kuna msichana amesimama kando amevalia sweta na sketi, kuna besheni, na kuna watu tofauti tofauti wanaofanya vitu tofauti.

Daktari ambaye amevalia nguo la bluu ako amesimama na mwanamke ambaye ameshika simu mkononi. Mtoto ambaye amelazwa anaonekana kuwa amelala, anapewa chanjo na daktari anayemtizama akitabasamu. Amelazwa kwenye nguo nyeupe.

Daktari ambaye amevalia nguo nyeupe, gloves na barakoa la bluu, anaonekana kumshughulikia mwanadada huyu kwenye meno ambaye amepanua mdomo na wote wamevalia miwani. Mwanadada amevalia nguo nyeusi na ameketi.

Daktari ambaye amevalia nguo la blue barakoa nyeupe, kwenye shingo yake ameweka kitu, amesimama katika chumba kando yake kuna wanamke ambaye wanaonekana kumushugulikia mtoto mchanga, kwenye chumba hiki kuna kiti nyeusi na kiti cha plastiki.

Watu watatu ambaye mmoja ni daktari, mwingine ni mama mtoto na mwingine ni mtoto. Anaonekana kushughulikia mtoto kumpa chanjo mtoto ambaye amebebwa na mamake. Daktari amevalia nguo nyeupe, mamake amevalia sweta.

Tembe za dawa ambazo zimewekwa kwenye kitu; engine iko katika sindano. Kando yake kuna kitu ambacho kiko na ishara ya copper, zimewekwa juu ya kitu nyekundu. Ingine iko na vitu za kupima ambayo iko na maandishi yake.

Watu wawili ambao wamesimama mbele ya gari kubwa wamesimama wamevalia nguo nyeusi na shati nyeupe mdomoni kuna barakoa na mkononi wameweka glovzi kwenye shingo wamevalia vitu vinavyowatambua na wamesimama kwenye nyasi.

Mwanamke ambaye amevalia balakoa amebeba mtoto, ambaye amenyolewa na mchanga. Anaonekana akiwa anapewa chanjo na daktari ambayo mkono wake mmoja umefinyilia mtoto na mwingine umebeba sindano ya dawa. Watu hawa wako kwenye hospitalini.

Watu wanne ambao wanaonekana wamevalia vitu ambavyo vimewafunika mwili mzima. Mmoja wao amebeba mgongoni kitu ambayo ni buluu. Anaonekana kuwa ananyunyuzia dawa kwenye chumba hiki walichosimamia. Wengine wamevalia glavu nyekundu kwa mikono.

Mwanadada huyu ambaye amevalia barakoa, shati nyeupe anaonekana kuwa anatizama sindano. Kando yake kuna watu ambao wanaonekana wanashughulika, kuna standi ambayo inaonekana ni ya kushikilia simu ako chini ya hema.

Chupa za dawa ambazo zinaonekana kuwa mbili zina kifuniko nyeupe na mbili zina kifuniko nyeusi. Zinaonekana kuwa ni za matumizi tofauti tofauti kwa sababu zina maandishi tofauti na pia imetengenezwa tofauti tofauti.

Mwanaume huyu anaonekana kuwa anafukuza nzinge ambayo zimevamia shamba lake, zinaonekana Kula vitu vyake , mwanamke huyu amebeba kijiti ambayo ni refu na anatumia kuichapa, nzinge hizi zinaonekana kuruka.

Vifaa ambavyo vinatumiwa kutengeneza dawa ya kienyeji. Kunayo ingine ambayo ni chupa na iko na maji ya nyeusi. Chupa ingine ni blue na kifuniko nyeupe. Imewekwa kwenye kitu chungwa ambayo inaonekana imezingirwa na vitu ambayo imewekwa color nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Daktari ambayo amevalia nguo nyeupe, barakoa na miwani anaonekana ameshikilia sindano na chupa la dawa. Anagawa dawa kutoka kwenye chupa kuweka kwa syringe ili akamshughulikie mgonjwa.

Mwanamke huyu ambaye amesongwa kichwa ako hospitalini na mtoto wake mchanga ambaye amembeba huku wameketi kwenye kitanda wakiwa hospitalini inaonekana kuwa amejifungua mtoto mchanga sasa hivi.

Katika uwanja mkubwa, kunaonekana binadamu ambaye anaonekana kufukuza funza, ambayo ziko kwa wingi na zinavamia shamba, ambalo kuna vitu vya kijani na jua pia inawaka kali. Mtu huyo anazikimbiza,

Kuna nyumba aina ya ghorofa ambayo ni ya mabati. Kuna ambao chini, kuna maji ambayo imefurika, watu wawili waliokuwa wanatembea kwenye hii maji. Mwanamke mmoja anaonekana ameshikilia mbao na anaangalia mbao.

Kuna vitu tofauti ambavyo vimewekwa kwa kitambaa chekundu na cheusi. Kuna binadamu ambaye ameketi mkononi ameshikilia kitu. Kuna bibilia na pembe, kuna kamba na chupa, kuna mikebe na kuna kioo.

Mikono ya binadamu ambayo imevalia glavsi ya colour ya kijani imeshikilia sindano ambayo inaonekana iko na dawa ndani na chupa ambayo pia inaonekana ilikuwa ya dawa. Imeekelewa katika kitabu ambayo iko na maandishi tofauti.

Hapa ni daktari anayeonekana kushughulikia mwanadada fulani ambaye anashida ya meno na daktari huyu anamwangalia meno. Kando yake kunayo vitu ambavyo vimewekwa juu. Daktari huyo amevalia barakoa na shati nyeupe ndani amevalia shati nyeusi.

Katika chumba cha wagonjwa mahututi kunao wanaume wawili na mgonjwa mmoja. Watu hao wawili wamevalia barakaoa na vitu kwenye kichwa yao huku wakishughulikia mwanamke aliyelala kitandani. Anaonekana kuwa ana afya mzuri na wanamshughulikia kutumia mitabo vya afya.

Dawa hii ambayo inaitwa Resperadi tablets ni dawa ambayo imepangwa tano tano kwa jumla ni kumi na ni dawa ya rangi ya kijano, kijani ambayo ukimeza inaweza kukusaidia katika maisha yako na iko katika boksi fulani ambayo ni nyembamba sana.

Kuna mafuriko hapa ambayo imedhahilisha, maisha ya watu. Maji inaonekana kuingia ndani ya nyumba ya watu. Watu hapa wanaonekana kuwa wanaogelea katika hii maji machafu ambayo si bora kwa maisha ya binadamu, inaweza wadhoofisha kiafya.

Mkono wa mtoto huyu ambaye amevalia sweater imeshikiliwa na mtumzima na inapakwa rangi na mtu mwingine ambaye ametumia mkono wake mwingine kushikilia mkono ili kujisaidia kuandika, kidole cha mtoto huyu ambaye anapewa sahihi yake kwa kutumia kalamu.

Mwanadada huyu ambaye ni daktari amevalia barakoa na vifaa vya hospitali vya kuangalia hali ya binadamu kwa undani. Anamshughulikia mwanadada ambaye pia amevalishwa miwani ya nyekundu na anayeshughulikiwa mdomoni. Anaonekana kuwa na shida ya mdomo au meno.

Kundi la watu ambao wako katika harakati yao ya kufanya mambo zao wamevalia aproni ya colour bluu, wengine wamevalia kofia na gloves kwenye mikono zao. Wanafanya kazi tofauti tofauti.

Mwanamke ambaye amevalia barakoa na amembeba mtoto mchanga, ambaye anaonekana kuwa anadungwa sindano na daktari aliyevalia nguo la buluu ambaye pia amevalia barakoa, ako katika hospitalini kwa mnajili ya afya ya mtoto.

Chumba hiki ambayo inaonekana kuwa choo iliyoandikwa public toilet . Unayo mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia nyeupe amesimama kwenye mlango, mbele yake kuna shamba ama mahali ambapo kumepandwa nyasi, na mimea na maua.

Madaktari watatu ambao wamevalia barakoa na nguo za hospitali wanaonekana kuwa wanafanyia upasuaji mgonjwa fulani kwenye mguu wake ulionekana ulikuwa na shida kiasi.

Daktari wawili waliovalia gloves na barakoa wanamshughulikia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa amezaliwa muda si mchache uliopita na wanamshughulikia afya yake. Anaonekana kua analo tatizo kidogo kiafya.

Baadhi ya vitu vilivyo hapa ni vitu ambavyo hutumiwa katika dawa ya kienyeji. Chupa hili ambalo ni chupa la maji limeekwa dawa ambayo ni nyekundu. Kando yake kunao kitu imefungwa na kamba nyeupe. Kunao beseni ambayo imebeba vitu kama manyoya na matunda.

Mwanaume huyu ambaye amevalia koti na shambala la kenya. Anaonekana kuwa na shida katika sikio lake. Mwanamke huyu anamsafisha sikio huku anasaidia mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe. Wote watatu wako katika harakati ya kumsafisha masikio jamaa huyo ambaye anaonekana akona shida.

Daktari ambaye anaonekana kuwa amejazwa na furaha alipokuwa amebeba mtoto mdogo mchanga na amevalia miwani na barakoa na shampala la Kenya kudhibitisha kuwa yeye ni mkenya. Wote wawili wanafurahia kuwa pamoja.

Watoto wadogo watatu wanaonekana wamefurahia sana ilhali mikono zao zimechafuka na wanaonyesha kwenye kamera huku wamepenya meno zao na kuonyesha tabasamu lao la kitoto ambalo linapendeza.